Soko linauza kila aina ya vitu. Pana viazi, ndizi, ndimu, maembe mabichi, maembe yaliyoiva, matosa, beseni zinaekwa vitu vya kupimia hivo bidhaa, watu wamekaa wengine wanatembea.

Maziwa fresh sana sana inapatikana mahali kidogo sana. kama duka hili linauza maziwa fresh kutokana na hilo dirisha hapo unafinya unapata maziwa yako fresh ambayo hayajachanganywa na kemikali zozote. Ni maziwa ya ng'ombe.

Hao ni wauzaji nguo za mitumba, mitumba ni kitu ambacho kimevalika lakini bado kinaangalilika na badae kinapeanwa kuuzwa kwa bei ya chini. Kila mtu anashika mzigo wake kwa kupaka mteja anayetarajia kupata. Kuna kila aina ya vitu kadhaa kadhaa.

Ni duka la kuuza vitenge, pana kila aina ya kitambara unachokipenda waweza kununua, kila rangi na pia unaweza kununua viatu hapo juu naona vimewekwa.

Pana mayai mengi sana. Ni duka la kuuza mayai. Pembeni kuna kamba ya rangi ya manjano. Juu ya shelfu kuna kisahani cha rangi ya manjano, pana tissue .

Mtu anahesabu pesa akiziweka kando kando ili kuweka raba bendi, amevaa tishati nyekundu ameshikilia pesa mikono yote miwili.

Banda linauza maziwa ya ng'ombe, maziwa fresh . Mtu amesimama kununua maziwa ya ng'ombe. Ubavuni pana mlango wa kuingilia ndani ya hilo duka.

Soko linauza kabeji . Zimejaa tele hapo zimemiminwa, kila mtu hapo ana tofauti ya kabeji yake. Kbeji hizi zina onyesha zimejaa sana sokoni, zimewekwa kwa milima na kila mtu anasimamia fungu lake.

muuzaji anauza viatu vya kimasai, kimaarufu vinaitwa viatu kwa kimasai lakini inatengenezwa kutokana na ngozi na kuwekelewa juu yake shanga kwa mapambo, kila aina kila shape , kila aina ya rangi pia, mapenzi ni yako kuchagua unavyovipenda.

Ni pahali pa kuuza viatu vya ngozi. Kwa umaarufu vinaitwa viatu vya kimaasai sababu vina shanga na vimetengenezwa kwa kila aina ya design . Pana design ya kipepeo, raundi, rangi za tofauti tofauti, manjano, nyekundu, kijani. Ni viatu sana vinatumika kijijini mombasa na hata wazungu wanapenda kutembelea navyo.

Gari linashukisha vitunguu vya maji tele sana; kuna kila aina ya size , na kila aina ya fevo. Mwanamume aliyevaa koti jekundu anasimamia ili kutoa ishara ya vitunguu kushukishwa ndani ya lori hilo la rangi ya kijani. Mama amevaa kofia ili kuzuia jua lisimpige kwa uso.

Hapa ni mahali pa kuuza magari, kuna kila aina ya magari yanayouzwa, kila aina ya rangi: nyekundu, nyeusi, nyeupe, rangi ya kijivu. Sasa ni mapenzi yako na chaguo ni lako kwa gari ulilopenda, kwa namna zilivyopangwa na bei zake.

Duka ni la rangi la samawati, linauza maziwa. Ni duka ambalo ni depot yaani ni wanaosimamia kampuni iliotajwa katika hiyo bango Mount Kenya Milk.

Sokoni panauzwa kila aina ya vitu. Pana viazi vibichi, magwaru, pilipili mbichi, vitunguu, ndimu, limau, tomato , dania na mifuko yakupakilia mtu yoyote anayenunua vitu hivyo anapokuwa hana kibebeo chake.